Wachuuzi wengi wako katika soko moja, jua limeweza kuchomoza wengi wao wakiwa wamefunga vitambaa vya rangi nyeupe. Chini kuna uchafu umetapaa tapaa hata unyevu unyevu wa maji na magunia meupe, ambayo wachuuzi wanatumia kuleta bidhaa zao soko.

Duka zaidi ya tatu zimefunguliwa milango yao, moja yao ikiwa rangi ya majani, watu wakiwa wameketi nje, viti zikiwa zimeegeshwa nje zenye rangi ya manjano, nyeupe, pinki , zambarau na kuna mwanaume mmoja anayepita kutoka upande wa juu.

Wachuuzi wako sokoni takriban kreti tisa zikiwa na nyanya ambazo zimeiva zikona nyanya zikona rangi nyekundu, kreti hizo moja yao elfu mia moja ishirini hiyo ikiwa elfu kumi na moja wachuuzi wengine wakiwa wamekalia kreti zao hata magari zao ambazo zimebeba kreti za nyanya ziko hapo, inaonekana tangi ambazo ziko juu vyoo moja ambazo ziko soko hiyo.

Magari ya rangi ya kijivu yakiwa yamewegeshwa katikati ya uwanja ambayo unanyasi yakijani kibichi, kando yao ni watu ambao wanazungukazunguka, miti ikiwa ni mirefu yenye majani mengi na kwa umbali kunaonekana hema ambao zimefungwa kando.

Duka hili la mfanyi biashara limefunguliwa na ndani ya duka hili kunaonekana kua na gunia za kubebea bidhaa, nje ya mlango huo kunaonekana gunia ambayo imewekelewa kiti juu na besheni mbili za rangi ya kijani, mlango umepakwa rangi ya kijani yenye maandishi kwamba hapa M-pesa.

Skrinishoti ya simu ya rununu ambayo imeandikwa huko juu na nukuu 2.3M/s 0.gstatic.com. Garini nyekundu iliobeba gari nyeupe chini yake na juu yake, kando yake kunaonekana miti mirefu yenye matawi mengi mno.

Magari yameegeshwa uwanja ambayo kuna nyasi ya kijani kibichi. Magari hayo yenye nambari ya usajili KDR 22A, KDK 845T, KDJ 326. Meupe mengine yameegeshwa kando na nyuma yake kuna miti mirefu ambayo ya majani mengi. Na watu wamesimama wakitabasamu.

Karatasi yenye maandishi haya: nembo kamili ya Kenya Ports Authority. Mwandishi : Kenya Ports Authority revenue Receipt, pin number P05100045228, vyeti namba 0106742J. Tarehe ishirini na nane mwezi wa sita 2013.

Watu watano wamekuja mbele ya duka kuu ambalo linauza maziwa nje ya duka hilo kuna mitungi ya kubebea maziwa juu bango lenye limechorwa ng'ombe wa rangi nyeusi yenye michirizi mieupe akila nyasi ikiwa maandishi Destiny Dairies.

Kando ya barabara duka kuu limefunguliwalenye limepakwa rangi ya kijani kibichi lenye maandishi ya Mpesa na juu limeandikwa New general shop na kuna mwanamume mmoja aliyevaa nguo ya samawati na ndani kuna mitungi.

Lori kumbwa la rangi nyekundu limebeba magari matano nyuma yake likiwa linatembea kwenye barabara kuu. Kando kuna taa ya barabara, kuna miti na kuna chumba refu na hali ya anga ikiwa swafi kabisa.

Wachuuzi samaki wamewekelea samaki zao ambazo zimechomwa juu ya kabati ya rangi ya kijani. Kando yake kunaonekana kreti na sahani ya sinia, ambayo inaonekana ikiwa na mafuta ndani yake. Na watu wameketi kandokando wakingoja watu wa kununua.

Magari yameegeshwa ugwanjani pahali kuna nyasi ya kijani kibichi, nyuma yake kuna miti mirefu yenye matawi mengi ya kijani kibichi gari ni aina ya rangi ya kijani kijivu na nyeusi ikiwemo Prado, v8 landcruiser Prado na gari aina ya collora.

Duka moja limefunguliwa na mwanadada mmoja aliyevalia buibui ya rangi nyeupe na michirizi mwekundu kavalia dera nyeusi ,duka hilo lina rangi nyeupe lenye michirizi ya kijani kibichi yenye maandishi Mpesa . Jina moja ya mbili tatu nane agent namba sita tano nane mbili tisa equity agent .

Gar la rangi ya kijivu limeegeshwa juu ya kokoto iliyo sakafuni, kando yao, miti mirefu ambayo iko na matawi ya kijani kibichi na gari zingine zinapita kutoka upande wa mbele, mbio zake ni za rangi nyeusi.

Kibandani. Kuna mgomba wa ndizi uliofungwa pale. Ndizi ya kijani kibichi na ndizi imeiva ya manjano. Chini kuna nyanya, viazi na pilipili hoho na tangawizi ambayo imewekwa nyuma yake. Kuna bango lenye nambari ya kutumia pesa unaponumua.

Bango hili lina msichana mmoja mrembo, ambaye amefungwa shingoni na mkono wake kaumia kafungwa na kitambaa rangi ya samawati. Shingoni mwake kaumia. Mkononi mwake kabeba fimbo ya kumsaidia kutembea. Maandishi ambayo yako kando yake yanasema," don't wait until it is too late, take control of your family's future by getting personal accident insurance today."

Mkono ukiwa umeshikilia rununu kwenye mkono wa maandishi haya Safaricom, send money, withdraw cash, buy airtime, loans and savings, lipa na mpesa, my account chini picha ya mwanadada na mwanamume wakipiga tabasamu moja katika simu yao.

Magari yameegeshwa uwanjani na kando yake Kuna watu wengi wamesimama gari liwa la rangi nyeusi na ya kijivu na mbili za nyeusi kando kuna ukuta wa matawi ambao umefunika uwanja na miti mirefu ya kijani kibichi ambayo imetoa matawi yake ya kijani.

Wanaume wawili ambaowameketi kwenye benchi, iliyo nje ya duka, yenye rangi nyekundu na rangi ya samawi, yenye maandishi, airtel money na mpesa, duka hilo limefunguliwa dirisha, nakando yake kuna friji.

Magari yameegeshwa katika uwanja ulionyaka na nyasi zimenyauka zingine zimekauka moja ikiwa ni rangi nyeusi ingine ikiwa ni nyeupe kando yake miti yenye majani mengi ya kijani kibichi ambayo hutumika kutengeneza dawa ya kiasili kutoka asili ya Africa.

Karatasi yenye maandishi haya: KCB cash deposit payment Kenya shillings cash received credit account details, account number, account letter fund, carrier account number, account tax payer pin, credit account .

Kitanda cha kuuzia nyanya sokoni ambako kiko na viazi vitamu, vitunguu, nyanya za rangi nyekundu na zingine bado zimekolea hazijaiva, na gunia imepita mzunguko wa nje ili kuzuia uchafu kushika kitanda hiki.

Tikitimaji kubwa tano zinaonekana zikiwa juu ya shelf ya soko. Kando yake kuna maembe ya rangi ya kijani kibichi kisha maana haijaiva. Na upande wa kushoto kuna machungwa ya rangi ya kichungwa, na karatasi nyeupe ambazo zimeekelewa juu ya machungwa hayo.

Aina ya mboga ambazo ziko na rangi mbalimbali ikiwemo kijani kibichi ikiwemo nyekundu kuna dhania kuna spinachi kuna Rosemary kuna mrendaa kuna telele kuna tangawizi kuna vitunguu.

Sokoni ndizi nyingi zaidi zinaonekana zikiwa zimefungwa pande wa juu, Ziko rangi ya manjano na kijani kibichi, maembe yenye yameiva na yenye hayajaiva. Machungwa pia yako ya rangi ya kichungwa, avocado, nyanya hata pili pili hoho pia zinaonekana.

Ubao umetawala sana rangi nyeupe na kando pembeni kuna rangi aina ya bendera za nchi mbalimbali kutoka juu inasoma maandishi haya currency buying and selling USD 138.0 144.0 GPP 170.36 188.6 kuteremka chini mpaka mahali ambapo ni 9.62 .

Magari yameegeshwa ndani ya chumba kuu, ambalo limejengwa na vioo. Taa zimewashwa ndani, kuna magari ya rangi nyekundu, nyeusi, rangi ya samawi na hata watu wanasimama kuyatazama. Viti ambavyo havijakaliwa na meza.

Vijana wawili na mschana mmoja ,kijana mmoja akiwa amepiga pamba safi, suti yake safi akionyesha hao wengine wawili jinsi ya kutumia rununu, kando yake kuana gari jeupe nyuma yao kuna gari nyeusi na chumba kimepakwa rangi nyeupe.

Mbele ya soko kuu ambalo watu wanapitapita na njee ya soko hilo kuna unyevunyevu na uchafu ambao umetapakaa kila mahali wa kabeji. Wanawake na wanaume ambao ni wachuuzi wanaendelea kuuza kabeji zao wakiwa wameweka makaratasi yao juu ili watu waweze kuyaangalia na kutabasamu.

Magari yameegheshwa uwanjani mbele ya maua na nyasi ambazo zimemea ndefu na nyuma yake kuna miti ya kijani kibichi mirefu zaidi na gari moja ambayo ni ya rangi ya kijivu lina maandishi haya progressive credit quick flexible loans sms loan to 23038.

Mwanabiashara mmoja amemwaga viatu juu ya gunia rangi jeupe, viatu hivi vikiwa kwa rangi tofauti tofauti, ikiwemo rangi ya zambarau, kijani, samau, nyeupe, nyeusi, nyekundu, na kwa umbali pia kunaonekana nguo, za mitumba.

Gari jeupe na yenye vioo vya rangi nyeusi limeegeshwa mbele ya lango kuu ambalo limefunikwa na ukuta umepakwa rangi ya kijani kibichi, nyeupe, nyekundu na nyeusi ikiashiria rangi ya bendera ya Kenya.

Sanduku za box, ambazo zimeekelewa bidhaa sokoni, moja wake ikiwa ni ndimu ikiwa iechanganywa na ipewa, kocheti, pilipili ile ndogo kali ambazo zimefungwa kwa fungu za shilingi mia. kuna viazi kando yake kuna karoti na bele kuna gunia na ndoo ambaye yameekwa.

Pikipiki moja limeegeshwa nje ya nyumba, duka ambalo limefunguliwa, sakafu yake ikiwa ni ya rangi nyekundu. Kando kunaonekana chupa za maji, na duka hilo limepakwa rangi ya kijani yenye maandishi Mpesa Mpesa.

Bango hii lina Mzee mmoja ambaye ananyoa nywele yake. Anashika shingo yake akiwa amevalia rangi yake ya rangi ya kijivu. Kando yake, maandishi ya kiingereza yenye maneno " We understand the importance of protecting your loved ones. Buying a personal accident insurance cover ". Chini ya hiyo kuna rangi ya samawati.

Noti za elfu moja zikiwa na maandishi Kenya. Jumba la KICC linaonekana pale na mzee hayati Jomo Kenyatta ambaye amekaa pale, maandishi yakiwa : banki kuu ya Kenya, noti ya shilingi elfu moja nambari ya usajili 10290336 ingine ikiwa ni AA490347.

Fomu hii yenye maandishi Kenya Revenue Authority Exercise Licence . Tax payer pin imebanwa, tax payer name ikabanwa, tax payer type ikabanwa, Rs number, street ikabanwa, kaunti ikabanwa na tax area locality ikabanwa.

Gari la rangi ya kijivu limeegheshwa mbele ya uwanja kuu, kando yake kuna mzee mmoja ambaye amekaa nyuma yake, mbele yake kuna miti mirefu na kando yake ambayo iko na matawi mengi sana ya kijani kibichi ambayo mengi yao hutumika kama kuni kuwasha moto.

Magari mengi yameegeshwa kando ya barabara na mbele ya machumba makuu amabayo ni zaidi ya ghorofa ishirirni, na mbele yake mti inaokna yenye matawi ya kijani kipichi, na magari haya mblele kabisa yakiwa na rangi nyuepe, kijani na nyeuis.

Kibandani kunaonekana na mandizi yenye yameiva yenye ya rangi ya manjano, nyanya ya rangi nyekundu, kuna karoti, kuna mahindi, kuna spinachi ya rangi ya kijani kibichi na viazi tamu. Na mikebe ya kupima viazi tamu na kabeji zinaonekana kuna watu wakipita kando.

Duka ambalo limefunguliwa dirisha na mlango wake limetawalwa na rangi nyeupe ukutani dirisha juu yake kunaonekana ng'ombe amechorwa ukutani na majina; Kieni Dairy Products Limited highbrigde kando yake kunaonekana pia lango lenye maandishi Mpesa.

Lori kubwa ambalo lina pita barabarani likiwa limebeba magari mengi yenye rangi ya kijivu, nyeupe nyeusi .Nyuma yake kunaonekana miti mingi yenye matawi mengi ya kijani kibichi na nyasi zimesitawi pembezoni kushoto.

Kibanda cha kuuza mboga, wanaonekana kuwa na kreti ya randi nyekundu na mahindi ambayo yamewekwa kwenye karatasi, kuna tikiti maji, kuna mahindi ambayo yamedondoshwa na mengine yakiwa na maganda yake na kuna parachichi ambazo zingine zimekatwa na zingine hazijakatwa.

Mezani ya rangi ya kahawia kuna noti zilizopitwa na wakati ya shilingi hamsini, shilingi mia mbili na sarufi ya shilingi ishirini, kumi na tano ambayo imeshikiliwa zikiwa na picha za hayati mzee Jomo Kenyatta na maandishi ya benki kuu ya Kenya na shilingi mia mbili hiyo ni yake Arap Torotich.

Bango lenye maandishi haya; m myfair insuarance kijana mmoja aliye kando pembeni kulia akiwa baisikeli imeanguka jini, kushoto maandishi 'life is unpredictable but your safety doesn't have to be get your personal accident today .

Gari zimeegezwa kando ya barabara, kuna gari nyekundu, na kuna bango linalosema Jacks Loves Here . Na watu wamesimama juu ya barabara wakitazama upande mwingine, wakiwa wamevalia nguo nyeupe, zenye mijirizi miekundu.

Mkono umeshikilia rununu yenye maandishi haya send money, withdraw cash, lipa na mpesa , loans and savings ,my account na mbele kuna bango la rangi ya kijani linalosema lipa na mpesa.

Kitita cha pesa cha shilingi elfu moja iliyopitwa na wakati ikiwa na picha ya hayati mzee Jomo Kenyatta nambari la usajili C P sufuri moja sufuri tano saba saba sita.

Vitita vya elfu moja noti zikiwa na maandishi Kenya, benki kuu ya Kenya ya shilingi elfu moja, mchoro wa nyumba ya KICC nchini Nairobi, kando yake ni nambari ya usajili 357105C.

Bango hili linaonyesha bima ya Amazon, ambao huchukua kuCover magari mbalimbali katika miezi kadha wa kadha ikiwa mwezi mmoja kwa ada ya shilingi elfu moja mwaka mmoja kwa ada ya shilingi elfu tano, gari limechorwa na namba yao ya kuwatafuta imeekwa hapo chini ikiwa 07000222219

Nyumba hili lina milango mitatu moja imepakwa rangi nyeupe mbili imepakwa rangi ya samawi juu ya maandishi kuna maneno haya Amani General Shop Mang'u Tomato Dairy Milk Bar chini kumepakwa rangi cheusi kijana mmoja amesimama lango moja nje .

Chumba hili lenye maduka matatu limefunguliwa, duka moja likiwa na maandiko Machienso Cosmetics M-pesa. Mbele yake kunauzwa mandizi ya rangi kijani kibichi na tikitimaji. Kwa barabara gari na tuktuk linapita.

Wachuuzi wako sokoni, nje ya soko kuu kuna uchafu umetapakaa ata maji yameweza kufurika uko nje wengine wakiwa wamevalia gumboots zao ilikuepukana na mafuriko haya, wachuuzi wanauza ndizi, maembe, mapera na hata makaratasi ya kubebea bidhaa kutoka sokoni.

Gari la rangi nyeupe yenye dirisha nyeusi limeegeshwa mbele ya barabara kuu, jua limechomoza na kando ya miaya ya stima imepita juu ya milingoti yake, miti mirefu ambayo iko na matawi ya kijani kibichi iko kando yake na juu angani kunaonekna mawimbi ambayo ni ya rangi ya samawati, rangi nyeupe.

Gari ya rangi nyeupe limeegeshwa mbele ya chumba ambalo limepakwa rangi nyeupe yenye michirizi ya rangi nyeusi , nyeupe na ya kijani kibichi. Gari hilo dirisha zake ni za rangi nyeusi tailo ama ukipenda magurudumu yake ni ya rangi nyeusi ambayo yamekolea.

Bango lenye picha ya pikipiki ambayo imeanguka kando ya barabara ikiwa na maandishi haya ; We have two categories PSV/Boda and Private . (1) Comprehensive rate is between 3 and 5% . (2) TPO PSV/ Boda Charges- 1 month Ksh. 1500, 6 months Ksh. 3500 , 12 months Ksh. 4500. (3) TPO Private Charges- 12 months Ksh. 2500.

Kibanda kimoja cha kuuza mboga kikiwa na ndizi imeiva ya rangi ya manjano kukiwa na rangi ya machungwa, yakiwa ni machungwa yenyewe ya shilingi ishirini na tano. Kuna kitunguu, kuna avocado na kunaonekana nanasi ambazo zimepangwa nyuma ya hizo.

Gari ya rangi ya kijivu imeengeeshwa mbele ya duka kubwa ambalo limepakwa rangi nyeupe lenye magari mengine, nyuma yake kubwa lenye vioo. Gari hilo likona vioo vyeusi na nambari ya usajili KDC 884T.

Bango hili ambalo nyuma kuna nyumba ambayo imejaa rangi nyeusi , mbele kuna kijana mmoja kanyoa kipara ,kavalia suti yake nyeusi shati nyeupe tai nyeusi. Maneno yaliyopo yanasema protect your dream home for twenty years with single premium house insurance , we provide best services inquire now .

Wanadada watau wamesimama mbele ya duka kuu la safaricom lenye maandishi Mpesa teller 4, teller 5, teller 6, wote waliwa wameshuka nywele mmoja akiwa amevalia nguo refu nyeusi mwingine akiwa amevalia nguo kuu ya pinki chini nyeupe akiwa amebeba bagi ya rangi nyeusi.

Baiskeli moja imeegeshwa nje ya lango la duka , kando yake pikipiki pia imeegeshwa na muuguzi mmoja ameenda kununua vitu kutoka dukani. Duka ile limepakwa rangi ya samawi kwa mlango na nje likiwa limepakwa kwa ukuta rangi nyeupe . Bidhaa zinaonekana kwa umbali, chuma ambazo zimetumumika kufunika hilo duka limepakwa rangi nyeupe.

Kituo chumba cha kutengeneza magari kimeandikwa kwa lugha ya kichina. Magari hayo mengi ni ya rangi manjano, moja ikiwa ni ya rangi nyeupe, kituo kumepakwa chini rangi ya manjano na rangi ya kijani kibichi. Juu yake kuna mabati ya aina nyeupe na dirisha kubwa sana.

Mwanabodaboda mmoja anabeba mwanadada mmoja wote wakiwa wamevalia kofia za manjano wakiwa na pikipiki. Bango lina maneno haya: bima boda get your bodaboda insurance cover wherever you are, third party 3000, comprehensive 6000. Come talk to us wherever you are, in Nairobi for free, other towns at a small fee .

Noti la elfu moja likiwa limeshikiliwa na mkono mmoja lenye maandishi Kenya elfu moja. Miti na aina ya vyumba vimechorwa na kuna maneno yameandikwa chini yake shilingi elfu moja benki kuu la Kenya, ambalo limetoka benki mpya.

Mikebe ya kubebea viazi tamu, nduma, viazi karai, zikiwa zimewekwa ndani ya mkebe ya rangi ya zambarau, rangi nyekundu, nyeupe hata mikeka ambayo imezeeka, kando yake kuna mkoba wa rangi nyeupe yenye michirizi ya rangi ya samawati ikiwa na mboga ndani yake.

Duka hili limefunguliswa milango yake yote mbili ikiwa imetawala na rangi ya samawati ambayo yenye majina MPESA mlangoni na hata juu ya kuda hiyo majina ya MPESA .Kuna bidhaa mbalimbali ikiwemo chumvi, sukari zinaonekana kutoka nje ya lango hilo.

Magaroi yameegeshwa nje ya uwanja wa nyasi ya kijani kibichi. Nyuma yao kuna miti mirefu yenye majani ya kijani kibichi. Gari hizo zikiwa ni za rangi ya kijivu na nyeusi, ikiwemo Prado Landcruser V8, na magari mengine.

Sokoni kuna watu wengi ambao wameweka bidhaa zao ikiwemo nyanya ambazo zimeiva, paipai mti wenyewe unaonekana kreti za kubebea bidhaa hizo, nyavuli ambazo wanatumia ya rangi ya aina mbali mbali ikiwemo nyekundu, nyeupe ata mabati ambayo yamezeeka yamejengewa nyumba uko sokoni bila kupakwa rangi.

Kijana mmoja kaketi chini katikati ya tikitimaji na paipai akiwa amevalia nguo nyeusi yenye michirizi mweupe kashika pamba lake, mandizi yanaonekana ya rangi ya manjano, mananasi ,nyanya zikionekana pia na machungwa ya rangi ya kichungwa.

Jumba kubwa hili lenye vioo ambazo zimepasuka zimepigwa na mawe, kuna mabango yanaonekana ya rangi nyekundu, jumba hili limetawalwa na rangi nyeupe, na mbele ya jumba hili kuna maandishi ya rangi nyeupe yenye maneno haya, Glory Forex Bureau .

Bango lenye nembo ya mwafuli ambayo imeandikwa AMACO maandishi personal accident cover ,injuries can happen anytime, but recovery shouldn"t mean financial stress. Dial 268chini yake inasema www.amco.co.ke contact us nambari 0792256233.

Uso huo wa simu ambao umepambwa na aina mbali mbali vya rangi ikiwemo kijani kibichi, nyekundu hata samawe na samawati. Inaonyesha jina la mtu Beth Obura ambaye kaongezewa shilingi 1500. Chini yake kuna dark mode . Kuna fuliza buy now, pay later .

Bango lenye maandishi haya imana third party only car insurance taxi @7574 per year chini yake kuna gari la taxi la rangi ya njano na dada mmoja akiwa anaingia garini yenye maandishi ww.imana.co.ke ww.mykava.co.ke.

Bango lenye maandishi ya cover bora Jubilee health insurance which hospital cover meets affordability, budget friendly, maternity cover benefits, inpatient cover maternity benefits, last expense call us today 0709949000.

Watu wengi wakiwa mtaani wachuuzi hata wanunuzi wote wakitembea wengi wakiwa wamevalia nguo zao nyeupe wengine kofia nyekundu shati nyekundu bidhaa ambazo zinauzwa ni vitambaa na nguo zenye rangi aina mbalimbali ikiwemo manjano , pinki , samawati hata zambarau , mabati ya vibanda hizo yamezeeka.

Mkono mmoja umeshikilia rununu, ambayo, iko na majina kama send money lipa na mpesa, buy airtime, my account na upande mwingine kuna mzee amevaa sweater ya rangi nyeusi ameshikilia shilingi mia mbili taslimu.

Duka la kitamanduni lenye kinyago aina mbali mbali ikiwemo chui, punda, pundamilia, simba, paka , mbwa hata pia kuna bendera ya Kenya yenye rangi ya manjano, kijani kibichi, nyeusi, na nyekundu. Kando Kuna mikeka ya watu ambao wa kitamanduni walitumia kufanya mambo.

Sokoni humu kuna aina mbalimbali ya miavuli, rangi ya manjano, rangi ya kichungwa, rangi ya kijani kibichi, ingine ya pinki, kuna bidhaa mbalimbali zimeekewa ndani ya kikapu ambayo ni njugu mawe, nyanya, vitunguu, ndimu, mapera, maembe hata na wauguzi wanapita wakikagua bidhaa hizo kwa ajili ya kuvichukua.

Mkono umeshikilia pesa ya elfu moja yenye maandishi Kenya benki kuu la Kenya, iko na mchongo mrefu wa jumba la KICC jijini Nairobi, kuna noti ya shilingi mia tano ya shilingi mia moja na chini yake kunaonekana kuna waya ya umeme.

Bango hili ambalo liko na nesi mmoja kutoka kisii ya yuroba wakiwa waki tabasamu wakiangaliana nesi huyo ako na nywele refu, katika bango hili maandiko yako yanayosema cover bora medical insurance affordable in impatient only medical health insurance cover jubilee more information nambari ya simu ikawekwa hapo.

Miko miwili imeshikilia noti la elfu moja, yenye maandishi Kenya chumba kuu la KICC kando yake mzee yahati Jomo Kenyatta mchoro wake. Chini yake kuna nambari ya usaji, juu ya meza kuna noti la hamsini ambalo lenye maandishi hamsini na jina Kenya.

Sokoni huku pahali nguo zinauzwa zikiwa za aina ya rangi mbalimbali ikiwa nyekundu yenye michirizi mieupe, sambarau, samawati, pinki, nyeupe, nyeusi, chini kuna uchafu umetapakaa ikiwemo vipande za nguo na vipande vya taka zingine ambazo watu hukula vyakula na kurusha.

Gari ya aina mbalimbali yakiwa yameegeshwa watu wengine wakipita njia wakiwa wameketi wakivalia suruali nyeupe na shati nyeupe miti mirefu kando yake gari la aina ya rangi ya kijivu, nyeusi, nyekundu zimeegeshwa katika uwanja huo ulio na nyansi ndefu.

Mkono ukiwa meshikilia rununu ya mkono yenye maandishi haya yenye rangi ya kijani kibichi send money, withdraw cash, buy airtime , loans and savings , lipa na mpesa ,na akaunti na chini kidude chenye rangi nyekundu.

Sokoni wachuuzi wengi wanapita wengine wakiwa wanatembea na kuangalia bidhaa ikiwemo machungwa, nyanya ,pili pili hoho ,ndizi, ndimu na wengine wakiwa hata wakiwa wamefungua maduka Yao na mengine imefungwa katika barabara kuu.

Bango liko na magari yenye imekwama ndani ya maji. Mafuriko yamefanyika katika mji mkuu ambao kando yake miti imezimamishwa. Chini ya bango hili kuna maneno ambayo yameandikwa " Don't let the natural disaster sink your business. Weather the storm with the right insurance with the right stock cover policy. You can protect your business from suffering financial ruin ".

Bango hili lina chumba zuri lenye vioo limepakwa rangi jeupe nao ya maanjano juu yake maandishi yanasema Anziano Insurance Agency Domestic Home Insurance Contact us what is covered is fire ,theft, fittings ,electronics, natural calamities ,WIBA for domestic wokers mobile phones and laptops

Bango lenye mwanamke mmoja kaketi. Kashika goti lake la mguu. Ina maneno haya, hashtegi WeDoIt AlotBetter, Personal Accident Insuarance, Your safety, Our Priority. Hotline, 0794589905 .

Jumba kikubwa jenye magari mengi ambayo yameegeshwa, mengine yakiwa ya manjano, meupe, nyekundu watu wengine wakiwa wanapita juu ya sakafu yenye rangi nyekundu wakiwa na shughuli mbalimbali inaonekana kwamba ni airpoti .

Nembo mbili za serikali ya Kenya, zikiwa na simba ambaye ameshikilia pembe juu, yenye maandishi; chini yake haya Application PCC-B5TQYM77 . Chini yake kuna Government Copy yenye maandishi meusi ya Safety Belt . Chini kabisa Service Code, Service Description .

Ukurasa wenye maandishi haya Pesapal Kenya, Business Solutions, Personal Payments, Blog, Help, Login, Register start accepting Mpesa and cards payments, give your customers flexibility and convinience they need by accepting both Mpesa and card payments on one point a sale of machine .

Mwanamke mmoja kalalia gunia la vitu nguu mingi ambaye amevalia kofia kubwa ya kumchunga jua. Kando yake kunaonekana kuna hema ya rangi nyeusi, na nandani ya gari ambalo limeleta vitunguu hivi, ni kijana mmoja alioko ndani akiwa na dastikoti nyekundu.

Noti za mia moja zilizopitwa na wakati miaka mbili iliyopita, ikiwa na picha ya mzee hayati Jomo Kenyatta. Ndevu zake zikiwa rangi nyeupe, nywele nyeusi, tai nyeusi yenye michirizi meupe, shati nyeupe ikiwa na maandishi shilingi mia moja ikiwa na nambari ya usajili JD 11501507.